Huyu mwanaume anafanya mazoezi ya mikono kwenye kifaa cha mazoezi ya viungo, labda katika chumba cha afya au gym . Anaonekana akijishughulisha na mazoezi hayo. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mwalimu au msaidizi wake.

Hii ni kundi la watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama nje wanaonekana kuwa katika hafla fulani au ukaguzi wa mradi, katikati kuna mwanaume wawili waliovalia suti moja anaonekana kumwonyesha mwingine kitu kinachoweza kuwa kifaa au bidhaa.

Hili ni jengo likiteketea kwa moto mkubwa, moto unaonekana kuwa mkali sana na miale mkubwa ya moto na moshi mzito ukitoka kwenye paa na madirisha ya jengo hilo. Inaonekana kama jengo limeharibiwa vibaya na moto.

Huyu mwanaume amesimama karibu na mabango mawili mbele ya matangi ya maji. Mwanaume huyu amevaa fulana ya buluu yenye maandishi meupe na jeans ya buluu. Anainua mkono wake wa kushoto juu kana kwamba anashangilia. Bango la buluu lilo karibu naye lina maandshi water step juu na chini yake kuna maneno vision na mission .

Huyu mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa msichana, akifanya mazoezi ya kutembea akisaidiwa na watu wazima wawili, katika chumba kinachoonekana kama kituo cha tiba. Mtoto huyo amevaa nguo za zambarau na anasimama kwenye sehemu ya buluu, labda ni mkeka au kifaa cha mazoezi.

Huyu mtu anapokea chanjo ambayo inaweza kuwa dhidi ya Covid-19 kutoka kwa mfanyikazi wa afya aliyevaa koti la manjano. Mtu anayepokea chanjo ameketi na amevaa barakoa. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wanaonekana wakingoja huduma hio hio.

Hizi ni boti mbili zikiwa zimejaa watu na mizigo, zikiwemo ndoo nyekundu zikisafirisha katika mto au mkondo wa maji. Kuna majengo yanayoonekana kama nyumba za kitamaduni zilizojengwa kwa udongo au vifaa vingine vya asili yakiwa yamejipanga kando ya maji.

Hii ni jengo kubwa lilibomolewa au kuporomoka na mabaki mengi ya kifusi yametapakaa ardhini ,kwenye upande wa kulia ,Kuna mtoto amesimama akionekana kulishangaa au kulitazama jengo hili lililoharibika Amevalia shati ya buluu na suruali yenye milia. Nyuma ya mtoto ,kuna miti na labda watu wengine wakiwa mbali.

Huyu ni mkulima au labda mtaalamu wa kilimo akinyunyuzia dawa kwenye mimea shambani, amevalia vazi maalum ya kujikinga lenye rangi ya njano ambalo inaonyesha kuwa anashughulika na kemikali inayohitaji tahadhari. Pia ana maski usoni na glavu mikononi ili kujikinga na dawa anayonyunyiza.

Huyu mwanamke anaonekana kuwa mzee akiosha kitu kwenye besheni la zege au shimo la maji lililojengwa kwa zege. Amevalia rinda la rangi ya kijani kibichi na kitambaa cha kichwa cha rangi ya zambarau. Anatabasamu usoni mwake na anaonekana kujishughulisha na kazi hii yake ya kuosha.

Huyu ni muuguzi akimpatia mtoto mchanga chanjo au dawa kwa mdomo huku mama akimshikilia. Wote wawili, muuguzi na mama, waaonekana wakijikita katika zoezi hilo. Muuguzi amevaa sare nyupe na mistari yekundu na mama amevaa shati la shati la rangi ya pinki na kofia nekundu.

Huyu ni mwanamke, amevaa barakoa ya bluu na miwani akiwa ameketi na anaonekana kupokea sindano begani, kutokana kwa mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana. Mwanamke huyu ana nywele nyeusi zilizosokotwa na kitambaa cha zambarau kichwani.

Huu ni mtu amevaa suti ya kinga barakoa na glavu, akitumia mashine inayotoa moshi mwingi, moshi huo unaonekana ukitoa kwenye mashine na kusambaa angani. Kuna miti ya majani nyuma, na mtu huyo amesimama kwenye barabara au njia, inaonekana kama anafanya kazi ya kudhibiti wadudu.

Hii ni mkono ya mtu ikifanya matibabu ya meno. Inaeza kuwa daktari wa meno ambaye amevaa glovu za buluu. Anatumia kifaa cha kuchimba meno ndani ya mdomo wa mgonjwa. Inaonekana kama anafanya usafishaji wa meno au matibabu mengine ya meno.

Hawa ni wanawake watano, huenda kutoka kabila la kiafrika, wakibeba mikebe mikubwa ya maji kichwani, wanne kati yao wamebeba mikebe hiyo huku mmoja akiwa amesimama mbele akitazama kamera, bila kubeba mkebe au wakati huo, wote wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali na shanga shingoni.

Huyu mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke akifanyia kitu masikioni mwake na mtu mwingine, inaonekana kama anachunguzwa maskio yake labda kwa kutumia kifaa cha matibabu au kwa shughuli inayohusiana na afya ya masikio.

Hili ni tenki kubwa la maji inaloonekana kuwa jipya au limekarabatiwa hivi karibuni, likiwa limewekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Mnara huu una ngazi iliyowekelea juu kwenye tenki. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi au kukagua.

Hili ni darasa la shule nchini Kenya. Mwalimu mwanamke aliyevaa shati jeupe na suruali ya blue anasimama mbele ya darasa karibu na ubao. Anaonekana akifundisha au kusimamia somo. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati wakielekea mbele ya darasa. Wanaonekana wamevaa sare za shule ya blue na rangi ya waridi.

Hawa watu wanne, watatu wao wakiwa wamesimama na mmoja akiosha mikono. Wote wanne wamevaa barakoa. Kuna mwanamke amevaa fulana ya njano na sketi yenye milia ya rangi tofauti. Amevalia viatu vya wazi. Pia kuna mwanamke mwingine amevaa koti refu la rangi ya kijivu na suruali nyeusi.

Huyu mwanamke anachota maji kutoka kwenye bomba la nje. Anaonekana ametulia na ametabasamu. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ndogo na yanakusanya kwenye chombo kikubwa cha manjano ambacho kiko ndani ya beseni ya buluu.

Huyu ni mwanaume aliyesimama mbele ya choo cha nje, amevalia shati ya kitamaduni la kiafrika lenye rangi nyingi labda hashiki, anaonekana kutabasamu na ameshika upande wa mlango wa choo hicho nyuma yake kuna mimea na miti ikionyesha mazingira ya kijijini.

Huyu anaoenekana kuwa daktari wa meno kutokana na vifaa anachoshikilia na taa kichwani mwake akimhudumia mgonjwa wa kike. Wamo katika mazingira ya nje labda kwenye kambi ya matibabu au tukio la afya ya jamii kwani kuna viti vingi vyeupe na watu wengine wakiwa wamekaa nyuma.

Huyu ni daktari wa macho akimchunguza mgonjwa. Daktari ameketi mbele ya mgonjwa na anatumia kifaa kinachofanana na hadubini kuchunguza macho ya mgonjwa. Mgonjwa ameweka kichwa chake kwenye sehemu maalum ya ifaa na anaonekana akishirikiana na daktari.

Hii ni lori limeanguka ubavuni mwa barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji yanaonekana yakitiririka kwa kasi na ni uchafu. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara hiyo. Baadhi yao wakiwa wamevua viatu na wako ndani ya maji wakishuhudia hali hiyo.

Huyu ni mzee mmoja amevaa kofia nyekundu na shati nyekundu ya kijivu akiwa amechuchumaa ndani ya chumba. Anaonekana akichonga kipande cha mti kwa kutumia kisu kikubwa au panga. Chini yake kuna magugu au vijiti. Nyumba ina kuta za udongo na dari la miti.

Hii ni ajali mbaya ya barabarani, inayohusisha lori mbili ambapo mojawapo inaonekana kubeba mafuta ya petroli. Kuna moto mkubwa wa moshi mweusi unaofuka kutoka kwenye ajali hiyo, inaonyesha kuwa lori moja au zote mbili zimewaka moto.

Hili ni kundi la watu wakiwemo watu wazima na watoto wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya kliniki au kituo cha afya. Mwanamke mmoja aliyevaa kofia ya bluu na shati ya jeans anaonekana akimpatia mtoto mdogo kitu fulani mdomoni.

Huyu ni daktari wa macho aliyevaa barakoa, akimchunguza mgonjwa wake mwanamke, kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza macho. Wawili hawa wameketi wakitazamana na daktari anatumia mikono yake kurekebisha kifaa hicho, ili kumchunguza mgonjwa vizuri.

Hawa watu wawili, wakitembea kwenye maji yaliyotuama yanayoashiria mafuriko. Wanaonekana wakipita kati ya nyumba iliyojengwa kwa mabati na nyanzo zingine za kawaida ambazo zimezingirwa na maji.

Hawa wataalamu wawili wa meno wanaonekana kuwa wanawake, wakimhudumia mgonjwa, wote wawili wamevaa barakoa na makoti meupe ya kitabibu. Mmoja wao aliye upande wa kulia anavaa miwani maalum ya kuuguza na anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa.

Mwanamke huyu aliyevaa barakoa akiwa amembeba mtoto mchanga na anaoneka akipokea huduma kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyo amevalia fulana ya njano na miwani na kujikinga usoni. Inaonekana kama wanashiriki katika tukio la afya au chanjo ya watoto.

Huyu ni mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa na mhudumu amevaa glovu na koti maalum ya kinga. Inaonekana kama chanjo inayotolewa kwenye mkono wa mtu huyo. Chupa ya maji pia inaonekana mbele yao.

Huyu ni mwanafunzi wa kike. Inaonekana yuko maabara au darasani. Amevaa koti jeupe la maabara na miwani. Ameinama chini na anafanya jaribio la kisayansi. Mbele yake, kuna kifaa kinachotoa moto wa rangi ya chungwa.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa inaonekana kuwa katika mchakato wa kubomolewa au limebomoka kwa kiasi kikubwa. Kuna tingatinga ya rangi ya manjano ikifanya kazi katikati ya kifusi cha mjengo hilo, watu kadhaa wanaonekana wakiwa karibu na eneo hilo.

Huyu ni mzee. Amevaa nguo nyeupe na kofia nyeupe. Anaonekana akipanga vitu kwenye sanduku la kahawia. Kwenye sanduku hilo kuna mifuko midogo mieupe iliyojaa vitu inaonekana kama dawa au unga fulani. Chini ya sanduku inaonekana akishika au kupanga karatasi chenye maandishi.

Hili ni choo kidogo au jengo la vioo iliyojengwa kwa mbao na paa la bati, lipo katika eneo la wazi lenye udongo mwekundu na mimea mingi inayofanana na vichaka au miti midogo, nyuma ya jengo hilo kuna tanki nyeusi ya kuhifadhi maji.

Hili ni kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na glovu za bluu wakiwa wamekusanyika nje. Inaonekana kama tukio la hadhara au shughuli ya jamii labda shughuli ya kusafisha au kupanda mti kutokana na watu kushika vifaa vinavyofanana na majembe au miti midogo.

Hii ni barabara iliyojaa maji ya mvua, ikiwezekana kutokana na mafuriko. Kuna gari ndogo aina ya Pickup ikipita katikati ya maji hayo mengi. Upande wa kushoto kuna sehemu iliyofurika ambayo inaonekana kuwa kando ya barabara au bustani ndogo.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda kidogo cha hospitali. Mwanamke huyu amevaa nguo nyeusi na ana kitambaa cha kulalia kichwani. Anaonekana kuwa makini na mpole anapomshika mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali au wodi ya uzazi.

Hii ni chungu cha udongo kinachoonekana kuwa cha kitamaduni kikiwa na moshi unatoka ndani yake. Moshi huu unaweza kuwa unatokana na uvumba au dawa za kiasili kinachochomwa kwa madhumuni ya kitamaduni au kiroho.

Hili ni eneo lililojaa maji na mafuriko labda baada ya mvua kubwa katikakati yao, kuna barabara ya njia iliyojaa maji yenye rangi ya udongo, ikionyesha kuwa maji yamebeba changa au matope. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo.

Huyu ni mwanamke inayoonekana kuwa mfanyikazi wa afya .Amevaa koti jeupe akimpa sindano mtoto mdogo mkononi mwa mwanamke mwingine. Mwanamke huyo ameshika mtoto anaonekana kuwa mama au mlezi wa mtoto huyo. Wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kliniki au kituo cha afya.

Kuna wataalam kadhaa wa afya wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia za buluu. Wamejishughulisha na kumtibu mgonjwa ambaye amelala juu ya meza ya upasuaji na kufunikwa kwa kitambaa ya kijani. Kifaa mbalimbali vya matibabu vinavyoonekana karibu nao pamoja na skrini ya kufuatilia.

Huyu ni mlinzi akiwa ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono. Kituo hicho kina ndoo ya buluu yenye maji. Sabuni ya maji ya kijani na besheni ya kunawia. Kuna pia ndoo nyingine chini ya besheni ya kukusanyia maji chafu. Mlinzi amevaa kofia, barakoa ya blue, na sare nyeusi yenye nembo ya nyekundu.

Hawa watu wanatembea kwenye barabara iliyo maji. Inaonekana kama kuna mafuriko au mvua mkubwa imesababisha maji mengi kukusanyika barabarani. Watu wawili walio mbele wanatembea katikati ya maji, mmoja amevaa koti jeusi na kofia nyekundu.

Hawa wanawake wawili, wakionekana kama wako katika tiba ya viungo ba urekebishaji. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kubwa mtaalamu wa tiba. Ana vazi la bluu na vitambulisho shingoni, anamsaidia mwanamke mwingine kufanya mazoezi.

Hawa ni wanawake wawili, mwanamke mmoja amevaa hijabu ya kijani kibichi na ameketi akimsikiliza kwa makini mwanamke mwingine. Mwanamke wa pili amevaa sare nyekundu ya afya na barakoa ya buluu, na anaonekana kuwa mtaalamu wa meno au wa afya kinywani, akishikilia mfano wa meno na taya.

Hii ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia sare za polisi na wengine nguo za kiraia. Wamesimama nje na wanaonekana kushikilia karatasi au mabango. Mbele yao kuna rundo la mifuko iliyojaa vitu ambavyo inavyoonekana kuwa bidhaa zilizokamatwa au shahidi fulani.

Huyu mtu akiwa amevalia fulana nyekundu akisafisha eneo la nje la jengo, anaonekana kutumia kifaa cha kusafishia labda fagio na ana ndoo nyekundu iliyo na maji karibu naye, kwenye ukuta wa jengo upande wa kushoto kuna mchoro mkubwa wa elimu afya.

Hawa wanawake wawili ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa topu ya waridi, sketi yenye michoro, barakoa nyeupe usoni na glovu nyeupe mikononi. Ameinama akionekana akimsaidia mwanamke huyu mwingine.

Hawa watu watatu wakiwa wamesimama nje katika eneo la wazi lenye nyasi na miti kwa nyuma. Watu watatu wameshika vifurushi vikubwa vya rangi za chungwa ambavyo vina nembo ya zipline .Vifurushi hivi vinaonekana kuwa zinatolewa au kupokolewa na pia kuna mifuko nyeupe chini yao.

Huyu ni mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamke aliyepokea chanjo amekaa kwenye kiti na anaonekana amevaa barakoa. Mhudumu wa afya amesimama karibu naye na anaonekana akimpatia sindano begani. Nyuma yao kuna hema na mapambo kama vile baluni kuashiria labda tukio maalum au kampeni ya chanjo.

Hawa ni wauguzi wawili ndani ya chumba kinachoonekana kuwa wodi ya watoto wachanga hospitalini, muguzi moja amesimama karibu na kitanda cha mtoto, akimhudumia mtoto ambaye amevalia nguo ya waridi, anaonekana akimchunguza au kumpa huduma fulani.

Huyu mtu amevaa suti ya kinga na kubeba kifaa kinachotoa moshi mwingi, labda kwa ajili ya kufukiza wadudu. Anaonekana akitembea barabarani au njia ndogo na moshi unatawanyika nyuma yake. Inawezekana anafanya udhibiti wa wadudu au kuua umbu katika eneo hilo.

Ni daktari mmoja ambaye ni mwanaume amevaa koti jeupe la daktari, anaonekana kuwa katika chumba cha hospitali au kliniki, mkono wake wa kushoto umenyooka kuelekea kifaa fulani chenye rangi ya kijani ambacho kinaonekana kama begi la resuscitator inayotumika kusaidia kupumua.

Hawa wanawake wawili katika eneo la makazi duni au la kijijini. Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na fulana za zambarau anatumia kipaza sauti kuongea, labda akitoa matangazo au jumbe fulani kwa jamii, mwanamke mwingine aliyevaa nguo zenye michoro anatembea karibu naye.

Hii ni tukio la chanjo au matibabu katika kituo cha afya. Mwanaume anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya na amevaa sare za buluu. Anatoa sindano kwa mtoto mdogo. Mama wa mtoto huyo amembeba mtoto wake na anaonekana kumtuliza. Kuna watu wengine kadhaa nyuma yao

Hii ni tukio la huduma za kiafya ambapo wanawake watatu wamekusanyika katikati. Mwanamke mmoja ameshika kifaa kinachoonekana kama bomba ama sirinji, akimhudumia mwanamke mzee aliyeketi chini. Inaonekana kuwa akipokea matibabu au uchunguzi wa masikio.

Hili ni tukio linalo onekana kuwa la huduma la jamii mwanamke mmoja amevaa kofia bluu na fulani ya njano, anaonekana akimpatia mtoto mdogo kitu, labda dawa au chanjo kwa kutumia kijiko au kifaa kingine, amevaa koti ya bluu, mtoto mdogo anaonekana amekaa mbele ya mwanamke huyo anapokea huduma.

Hawa wauguzi wawili wa kike wakihudumia watoto wachanga katika wodi ya watoto au chumba cha uangalizi maalum ya watoto. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali na kuta kuta za bluu zikiwa na mapambo na viputo. Jambo linaloashiria mazingira rafiki kwa watoto

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa akisaidiwa na msaidizi wake. Wote wawili wamevaa barakoa na glavu wakionyesha wanazingatia usalama na usafi. Daktari anaonekana akifanya kazi mdomoni mwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno huku msaidizi akisimama karibu naye.

Hwa ni wanawake watatu wazee wamekaa nje. Wote wamevaa nguo zenye madoa ya chui. Mwanamke aliye upande wa kushoto anashikilia mmea na kuna kitu kinachoonekana kama feni au kikapu chambamba chini upande wa kuli. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya vijini au nje na majengo ya mbao au kuta nyuma yao.

Hiii ni eneo iliyoathiriwa na mafuriko au maporomoko ya udongo katikati Kuna daraja ndogo au mfereji ya kupitisha maji ambao unaonekana kumeswa na udongo na uchafu uliopolea na maji juu ya daraja hilo upande wa kulia na kushoto Kuna udongo mwingi na mimea iliyongelewa ikionyesha nguvu za mgondo wa maji au tope

Huyu mtu anapatiwa chanjo mtu wa hudumu wa afya ambaye amevaa koti jeupe anaonekana akimchoma sindano begani mwa mtu huyo kuna pamba pia inaonekana labda ikitumika kusafisha eneo la sindano au kushikilia baada ya chanjo.

Huyu ni mtu mzima, akimsaidia mtoto kunawa mkono. Wote wawili wamevaa barakoa, nyumba yao kuna tanki kubwa la maji lenye nembo ya roto na UNICEF. Iko ya sheria kwamba kituo hicho cha kunawia mkono kinaweza kuwa mradi wa ushirika huyu.

Hili ni wadi la hospitali, labda iliyo java wagonjwa, Kuna vitanda kadhaa vya hospitali, na wagonjwa wamelala juu yake. Baadhi ya wagonjwa wanaonekana kuwa na bandeji au plaster kwenye miguu yao, na wengine wana tripu za maji mwilini ziki nginginia juu yao.

Huyu mwanaume anayeonekana kuwa mtaalamu wa maabara au daktari, amekaa kwenye meza iliyojaa vifaa vya maabara. Amevalia miwani na gloves nyeupe na anaandika kwenye daftari kubwa. Kwenye meza kuna mashine mbalimbali za maabara, kompyuta lenye kibodi na kipanya pamoja na bakuli iliyojaa vidonge au shanga za rangi tofauti.

Hili ni kundi la watu wazima, wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye duara, chini ya anga ya buluu lenye mawingu kidogo na miti michache. Inaonekana kama mkutano au kikao cha jamii. Baadhi yao wamekaa kwenye viti au madawati huku wengine wakiwa wamekaa chini.

Huyu ni muuguzi wa kike. Amevaa nguo za buluu na stetoskopu shingoni mwake. Anaonekana akimchunguza mtoto mchanga aliyelala ndani ya incubator ya uzazi. Muuguzi anaonekana akitumia stetoskopu kusikiliza moyo au mapafu ya mtoto kupitia shimo lililo kwenye incubator .

Huyu mwanamke anaonekana mwenye umwri wa kati na anatabasamu. Ana nywele ndefu ziilizosokotwa ambazo zimefungwa nyuma. Ameweka mkono wake mbele akiwa ameshika kifaa kinachofanana na bunduki ya masaji ya misuli ya rangi nyeusi kwenye mkono wake wa kulia na kufaa kingine cha masaji chenye umbo la fimbo.

Huyu ni daktari wa meno amevaa shati la kijani kibichi. Ni wa nia kinga na barakao ya buluu. Anaonekana akitumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa kinywani. Msaidizi wake amevaa sare nyeupe yenye nembo barakoa la buluu na glavu nyeupe. Anaonekana akimsaidia daktari. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari ya meno.

Hii ni kundi kubwa ya nzige wakiwa wametua kwenye mmea au mahindi. Wanaonekana wengi na wamefunika sehemu kubwa ya mahindi .Jambo linaloashiria uvamizi unaoweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao.

Hawa watu watano waliovaa suti nyeupe na kujikinga na kinga za mikono nyekundu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama hema au kituo cha muda. Mmoja wao akiwa amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Ananyunyizia kemikali kwenye kifurushi kikubwa cheupe kilichowekwa kwenye tandiko.

Hili ni jengo lililoporomoka. Watu wengi wakiwemo waokoaji waliovalia sare za usalama na wengine raia, wamekusanyika karibu na juu ya vifusi. Inaonekana kama kuna juhudi za uokoaji na uchunguzi unaoendelea baada ya mjengo kuporomoka.

Hawa ni wapasuaji wawili, wanaonekana kuwa katika chumba cha upasuaji, wakifanya kazi cha uangalifu kwenye mgonjwa. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi na barakoa. Mmoja wao ana miwani, anaonekana kuzingatia sana kazi anayoifanya ambayo inahusisha kutumia zana ndogo kwenye eneo dogo. Labda uso au kichwa cha mgonjwa.

Huyu mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga na barakoa ya gesi ya kifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kufanya usafi wa kina, anaonekana akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, pengine dhidi ya wadudu au vijijini, Karibu na sinki la jikoni au sehemu kama hiyo.

Mwanamke aliyeivaa hijabu ya rangi ya dhahabu amembeba mtoto mchanga ,huku akionekana kumnyonyesha .Karibu naye ,kuna muhudumu wa afya anayeweka sindano au anafanya uchunguzi kwenye mkono wa mtoto. Muhudumu huyu amevaa sare ya bluuu .Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa chumba cha kliniki au ofisi ya daktari .

Hili ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa sare za buluu na fulana za buluu zenye nembo nyeupe. Wanaonekana kuwa wataalamu wa afya au wafanyikazi wa kujitolea labda wakijiandaa au wakifanya shughuli flani inayohusiana na afya ya uma au msaada wa kibinadamu.

Hili ni undi la watu ndani ya chumba kinachoonekana kama hospitali au kituo cha matibabu. Watu wawil wamevaa sare nyekundu na nyeupe, vinavyofanana na vile vya wahudumu wa kwanza ama wafanyikazi wa msalaba mwekundu, mmoja wao akiongoza na mtu mwingine aliyevaa nguo za kiraia.

Hawa ni wataalam wa afya wanaoonekana wako katika chumba cha upasuaji. Mmoja yuko mbele kabisa amevaa nguo za upasuaji za buluu, barakoa na glavu akifanya kazi kwa umakini kwenye mggonjwa ambaye sehemu ya nyuma ya kichwa chake inaonekana.

Huyu ni daktari wa meno aliyevaa kijani kibichi akimtibu mgonjwa wake ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Daktari mwingine aliyevaa koti jeupe la daktari, anamsaidia daktari mkuu wakati wa matibabu. Wote wawili madaktari wamevaa barakoa na glavu kwa ajili ya usalama na usafi.

Huyu ni daktari wa macho akiwa amevalia koti jeupe la daktari akimchunguza mgonjwa wake. Mgonjwa mwanamke ameketi mbele ya kifaa kinachotumika kuchunguza macho ambacho kinaonekana kuwa Switch lamp . Daktari anaonekana akitumia kifaa hicho kuangalia macho ya mgonjwa wake. Chumba kinachoonekana kuwa kliniki au hospitali.

Hawa ni wazima moto wawili, wakiwa kazini wakizima moto kubwa. Moto huo unaonekana kuwaka kwenye nyasi ndefu na moshi mweusi umetanda again. Wazima moto wamevaa nguo zao maalum ya kujikinga na joto na moto, na mmoja wao anaonekana kushika kifaa cha kuzimia moto.

Hawa ni watu wawili mwanamke na msichana wamesimama karibu na gari aina ya basi ndogo la rangi ya fedha. Wote wawili wamevaa barakoa na glavu ikionyesha labda wanajikinga na magonjwa au wanashiriki katika shughuli inayohitaji ulinzi kama huo.

Huyu mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga ya rangi ya buluu .Amevaa barakoa ya miwani na kujikinga machoni. Mtu huyu amebeba mikebe miwili ya plastiki moja wa njano na mwingine wa buluu. Kwenye kila mkebe kuna alama ya fuvu na mifupa iliyoashiria hatari.

Huyu ni mtu anayepokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya .Inaonekana kama chanjo inayotolewa nje labda kwenye kituo cha chanjo cha muda au kampeni ya chanjo ya jamii .Muhudumu wa afya amevaa barakoa na fulana yenye nembo na kuna sanduku la baridi karibu nao ,ikionyesha labda wanahifadhi chanjo.

Huyu ni muugizi wa kike, ambaye anaonekana kua Muafrika akiwa amesimama karibu na kitanda cha mtoto mchanga hospitalini. Amevalia sare za buluu ya muuguzi na ana stethoskopu shingoni mwake. Anaonekana kumtunza mtoto mchanga, labda akimvalisha au kumchunguza.

Huyu mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama amembeba mtoto mchanga mkononi mwake. Mwanamke huyu amevalia gauni la hospitali la rangi ya bluu. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cheupe au blanketi laini. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au kliniki. Labda chumba cha wodi au kitalu cha watoto.

Huu ni mwanamke anayonekana kuwa mfanyikazi wa afya, amevaa fulana ya njano na bluu. Mchunguza mtoto mchanga, aliye lala kwenye kitanda ao meza, mwanamke huyu amevaa barakoa ya bluu miwani, Karibu naye kuna mwanamke mwingine anayonekana kuwa mama wa mtoto, pia amevaa barakoa ya bluu na nguo nyeupe yenye nukta nyeusi.

Hawa ni wakulima wakipuliza dawa shambani. Huenda ni shambani mpunga kutokana na maji yaliyotuama. Mkulima huyo amevaa kofia na begi ya kupulizia dawa mgongoni na anatumia bomba refu kupulizia dawa hiyo kwa usawa kwenye mimea.

Huyu mwanamke amesimama mbele ya vyombo kadhaa vya kuhufadhi maji, ambavyo vinaonekana kama ndoo na madumbwi ya rangi tofauti kama kijani na njano. Anaonekana amevaa nguo ndefu yenye michoro na kitambaa kichwani. Nyuma yake kuna majengo na miti na jua inaonekana kuwaka.

Huyu ni baba na mama wote wakiwa hospitalini. Mama amevaa nguo ya kulalia yenye miraba miraba na kofia ya buluu ya upasuaji. Baba anamshikia mtoto mchanga ambaye amevaa kofia nyekundu ya kirismasi na amefungwa blanketi nyekundu.

Huyu ni daktari wa meno akimuuguza mgonjwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa amelala chini huku amevaa miwani ya kukinga ya rangi ya chungwa na daktari amesimama karibu naye. Amevaa nguo ya buluu, barakoa na kofia ya nywele. Inaonekana kama wako chumba cha Kutibu meno au kliniki ya meno.

Huyu mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya labda nesi au daktari, akiwa amevaa nguo za upasuaji na kijani kibichi. Kofia ya buluu ya upasuaji, barakoa ya matibabu iliyoshushwa chini ya kidevu chake. Amevaa miwani na anatabasamu huku akimwangalia kwa upole mtoto mchanga aliyebeba.

Huyu ni daktari wa meno. Anaonekana kuwa mwanamume akimhudumia mgonjwa anaonekana kuwa mwanamke katika chumba cha matibabu ya meno. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya kijani kibuluu na glavu nyeupe. Anaonekana akichunguza kinywani cha mgonjwa kwa kutumia vifaa vya meno.

Hawa wanawake wawili wakiwa wamekaa ndani ya hema. Inaonekana kama mazingira ya kliniki au kituo cha afya cha muda. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa fulana ya njano na miwani na ana barakoa usoni. Anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya au mtoaji huduma akiongea na mwanamke mwingine aliye upande wa kulia.

Huyu mwanaume amevaa kofia na suti ya kijani kibichi. Anaonekana akitumia kitakasa mikono kutoka kwa kifaa kilicobandikwa ukutani karibu na sinki mbili za kunawia mikono. Kuta zina vigae na kuna ishara iliyobandikwa juu.

Huyu ni mtu mzee anaonekana mwanamume akipokea chanjo, amevalia barakoa ya bluu na shati lenye michoro, mtu mwingine anayeonekana kuwa mwanamke na labda mhudumu wa afya pia amevaa barakoa ya bluu na yuko karibu kumpa mzee huyo sindano begani.

Huyu mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amembeba mtoto mchanga, na kuna mhudumu wa afya amesimama akimsaidia mtoto. Wote wawili, mwanamke na mhudumu wa afya, wamevaa barakoa. Inaonekana kama wako katika kituo cha afya au hospitali.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya amelala kwenye kitanda cha hospitali huku akimshika mtoto mchanga. Mwanamke huyo ana nywele nyekundu iliyosokotwa na amevaa gauni ya hospitali. Anaangalia mtoto kwa upendo. Mtoto mchanga amefunikwa kwa blanketi na amevaa kofia ndogo.

Huyu ni mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu pengine mashine ya kumsaidia kupumua. Wauguzi wawili, mmoja mwanaume ma mwingine mwanamke anaonekana wakimhudumia mgonjwa na pia wakitumia vifaa vilivyo karibu naye.

Huyu daktari wa meno anaonekana kuwa mwanamke kutokana na nywele zake na umbo la uso, akimuhudumia mgonjwa. Daktari amevaa mavazi ya upasuaji meusi kofia ya buluu ya upasuaji, barakoa ya buluu, glavu nyeupe na miwani maalum ya lensi na ya kukuwa na taa, ambayo kwa kawaida hutumiwa na madaktari wa meno kuona vizuri ndani ya meno ya mgonjwa.

Hii ni kambi yenye makazi mengi ya muda. Yanaonekana kama hema au vibanda vidogo. Makazi haya yametawanyika kwenye ardhi iliyo kavu yenye rangi ya udongo na yana mimea michache iliyonyauka. Katikati yao, kuna tanki kubwa la maji ambalo limeketi juu ya meza au stendi ya mbao yenye ngazi mbili.

Huyu mwanamke amesimama mbele ya duka, anaonekana kuwa mtaani au eneo lenye watu. Amevaa barakoa nyeupe usoni na glavu nyeupe mikononi. Amebeba sanduku jeupe la mfuko mweupe mkononi mwake wa kushoto. Pia amevaa begi dogo la kiunoni lenye rangi ya kijani.

Hii ni kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamevalia fulana za kijani na koti ya buluu lisilo na mikono. Wengi wao wanashikilia vifaa vinavyofanana na kompyuta ndogo kama wanazitumia. Huenda wanashiriki katika shughuli ya censor ,utafiti au uchunguzi fulani ambayo wanarekodi taarifa.

Huyu ni daktari wa meno, anaeza kua msaidizi wa daktari wa meno au mtaalamu wa usafi wa kinywa akizungumza na mgonjwa wake. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno na daktari wa meno ameinama kidogo na anaonekana akimwelekeza au kumhoji mgonjwa huku akimshika kalamu na karatasi.

Hii ni timu ya madaktari au watalaamu wa afya wakiwa katika chumba cha upasuaji au utaratibu wa kimatibabu. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji, barakoa na glavu kuashiria mazingira safi na tasa. Mgonjwa amelala chini ya shuka ya buluu kwenye meza aga upasuaji.

Huyu ni mwanamke amevaa vazi refu jeusi anaonekana akiwa amesimama karibu na mti mkavu katika eneo kame lenye udongo mwekundu. Kuna mti mwingine michache iliyonyauka au usio na majani mengi nyuma yake.

Huyu mwanamke ambaye anaonekana kuwa nesi au daktari akimfunika mtoto mchanga aliyelala kitanda cha hospitali. Mwanamke huyo amevaa nguo za kazi za hospitali za rangi ya buluu. Mtoto amefunikwa kwa blanketi ndogo yenye mchirizi miekundu.

Huyu ni mkulima labda mwanaume akiwa amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo barakoa usoni na glavu nyekundu mkononi. Amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni mwake, kinachoonekana kuwa ya rangi ya manjano na anatumia bomba refu kunyunyizia dawa kwenye mimea, mchanga inaonekana kuwa mahindi.

Huu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya kutokana na kuvalia koti jeupe la mabara na barakoa, akishikilia chupa ndogo, inaonekana anaandaa au kuangalia chanjo au dawa, nyuma yake kuna watu wengine wasioonekana vizuri na wanawezekana tukio hili inafanyika katika mazingira ya kliniki au kampeni ya afya.

Hawa watu watatu, ndani ya chumba ambacho kinachoonekana kama kliniki au kituo cha afya. Mwanamume mmoja ameketi kwenye kiti upande wa kulia. Amevaa fulana ya kijani kibichi. Anaonekana akichunguzwa shinikizo la damu, kwani kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu hapo.

Huyu mtu, amelala chali kwenye kitanda cha uchunguzi ya matibabu, labda kliniki au hospitalini. Amevaa shati la mikono mirefu lenye michoro ya miraba, suruali nyeusi na ana barakoa usoni. Kuna mtu mwingine amesimama karibu naye. Amevaa koti jeupe linalofanana na la daktari au wataalamu wa afya.

Hawa wanawake wawili wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi au kliniki, mwanamke mmoja ameketi mgongo ukiwa pande wetu, amevaa nguo yenye muundo na kinachoonekana kama kitambaa kichwani cheusi. Mwanamke mwingine ameketi akimwangalia yule wa kwanza amevaa koti jeupe na aproni juu ya shati jekundu.

Hawa wanawake wawili wakitabasamu katika mazingira yanayoonekana kuwa kliniki ya meno. Mwanamke mmoja anayeoonekana kuwa na nywele fupi sana au hana nywele kabisa. Anatabasamu sana huku akionyesha ishara ya gumba juu. Ishara ya kuridhika au kukibaliana.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti njeupe, barakoa ya njano na miwani maalumu iliyo na taa. Anatumia glavu nyeupe mikononi mwake na anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa wa mwanamke ameketi kwenye kiti cha meno. Amevaa barakoa ya buluu kidevu na nguo yenye ruwaza.

Hivi ni vitu mbalimbali vinavyotuka katika tamaduni au imani fulani pengine za jadi au za kiroho. Mbele kabisa kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji chenye rangi nyekundu au kahawia. Kinachoonekana kama pombe ya ajadi au dawa fulani.

Hili ni eneo lililo furika maji mengi labda kutokana na mvua kubwa. Magari kadhaa yanaonekana yamezama ndani ya maji hayo, baadhi yakionekana nusu tu, na mengine yakionekana kufunikwa kabisa na maji. Inaonekana kama barabara imefunikwa kabisa na maji, na kuleta changamoto kubwa kwa usafiri.

Hawa wauguzi wawili wa kike wakiwa wamevaa sare za buluu, barakoa na glavu. Wako karibu na mtoto mchanga aliyelala kwenye incubator . Muuguzi aliye upande wa kushoto anaonekana akimwangalia mtoto kwa makini na huenda akifanya utaratibu fulani.

Hawa wanaume wawili wote wamevaa barakoa. Mmoja wao yuko mbele amevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya buluu akionyesha kitu kwa kidole chake. Anaonekana kuwa akizungumza au akieleza kitu. Mtu mwingine yuko nyuma kidogo akitazama upande wa kulia.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanamke akimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanaume kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa kinyango cha uso na anaonekana kutumia vifaa vya meno kutibu meno ya mgonjwa.

Huyu mwanamke akimshika mtoto mchanga na anaonekana akiumia au akihisi usumbufu labda kutokana na mtoto kupokea sindano. Mtoa huduma wa afya amevaa barakoa na glavu anaonekana akimpatia sindano mtoto huyo na mtoto mwingine nyuma akishikiliwa na mtu mwingine ambaye sehemu yake ndogo tu inaonekana.

Hili ni tukio la huduma ya afya labda chanjo au uchunguzaji wa matibabu. Tunaona mwanamke aliyevaa jeupe la daktari au nesi akimhudumia mtoto mchanga aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mtaalamu wa afya anaonekana kuwa makini sana anapofanya utaratibu fulani kwenye mguu wa mtoto.

Hii ni kituo cha kunawa mikono, kimeundwa kwaajili ya watu kunawa mikono yao kwa urahisi, hata katika maeneo ambayo huenda isio na miundo mbinu ya maji ya bomba. Chombo cha juu hiki, ni chombo kikubwa cha rangi ya kijani kinachofanana na pipa ambacho kinashikilia maji safi.

Hii ni barabara iliyojaa maji pengine kutokana na mvua katikati ya picha. Kuna mwanaume akisukuma troli au mkokoteni mdogo barabarani amebeba begi mgongoni na anaonekana kutembea bila viatu au kwa viatu iliyolowa maji.

Mwanamume aliyeketi akiongea na mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya, amesimama mbele yake. Mfanyakazi huyo wa afya anaonekana akimwonyesha mwanamume huyo kitu kinachofanana na uume wa bandia au kifaa cha kufundisha kuhusu afya ya uzazi wa kiume, au kinga dhidi ya magonjwa ya zinaa.

Hawa ni wataalamu wawili wa meno wakiwa kazini katika kliniki ya meno. Mtaalamu mmoja anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, akitumia vifaa vya meno. Mtaalamu mwingine anasimama karibu naye akionekana kumsaidia au kutoa usaidizi.

Hawa ni watu wazima wawili, mwanamke na manamume wakimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mwanamume anaonekana kuvaa nguo za kaki na mwanamke amevaa sweta nyeupe. Nyuma yao kuna vitanda vingine cha hospitali na mtu mwingine amesimama karibu na dirisha.

Huyu ni daktari wa kiume akiwa amevaka kanzo nyeupe, daktari ana tochi kichwani, anaonekana akichunguza kifaa fulani kidogo mikononi mwake, labda kifaa cha matibabu, Iko kwenye mazingira yanaonekana kama kambi ya matibabu au kliniki ya nje, na watu wengine wanaweza kuonekana kwa nyuma.

Hawa ni wanawake wawili katika mazingira ya vijijini pengine wakijaza maji. Mwanamke mmoja ameshika chombo kikubwa cha rangi ya njano linaloonekana kama ndoo au mtungi wa maji na mwanamke mwingine anaonekana akimsaidia au akisimamia mtambo wa kutoa maji ambao ni rangi ya buluu.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalam akifanya usafi au kuua wadudu katika eneo lenye rundo la vitu huenda vikiwa bidhaa au takataka. Mtu huyu amevaa barakoa na nguo nyeupe kama koti na ana kifaa cha kunyunyuzia mgongoni mwake.

Hawa watoto watatu wenye tabasamu pana wakiwa wasimama labda nje chini ya mti. Wanaonekana kuwa na umri mdogo labda kati ya miaka tano hadi kumi. Kila mmoja wao anaonyesha viganja vyake vya mikono ambavyo vimefunikwa kwa kitu kinachoonekana kama sabuni au udongo wenye povu.

Huyu ni daktari wa meno amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari ana miwani maalum kichwani na anashikilia kifaa chenye ncha kali kinachoonekana kama cha kung'oa jino. Mgonjwa ambaye ni mwanamume anaonekana amefumbua mdomo na labda anaendelea na matibabu ya meno.

Huyu mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na glavu ya bluu akipuliza dawa kwenye mimea iliopandwa shambani. Anaonekana akitumia kifaa cha kupulizia chenye rangi ya chungwa yenye bomba refu. Mimea imepangiliwa kwenye mstari na nyuma yake kuna mimea mingine mingi.

Huyu ni daktari wa meno wa kike akiwa amevaa nguo nyeupe, barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa. Anaonekana akitumia vifaa vya meno. Msaidizi wa kiume ambaye pia amevaa barakoa yuko karibu naye akimsaidia. Wote wako ndani ya chumba cha meno chenye vifaa maalum kama taa ya meno na mashine nyingine za matibabu ya meno.

Huyu mwanamke aliyevaa vazi jeupe la daktari na kitambaa cha kijani kichwani, akimwangalia mtoto mchanga, mtoto huyo analia na amebebwa na mwanamke mwingine aliyevaa kitambaa cha buluu kichwani. Anaonekana kama daktari ana mpa, matone mtoto mchanga.

Huyu ni mwanaume mzee anayevaa barakoa ya buluu na kofia ya buluu, akipokea chanjo begani. Mkono wa mtu mwingine inaonekana ukimchoma sindano begani. Mwanaume huyo anaonekana kufumba macho labda kutokana na maumivu kidogo au wasiwasi.

Huyu ni mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya akiwa amevaa barakoa ya blue na kofia nyeupe. Ana nywele zilizosukwa na ameshika chupa ndogo ya dawa au chanjo akionekana kuiandaa. Yuko ndani ya hema jeupe na nyuma yake kuna bango lenye picha ya wafanyakazi wengine wa afya.

Huyu ni daktari wa meno akimtibu mgonjwa wake. Daktari amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya blue na glavu nyeupe. Anatumia zana za meno kuchunguza au kutibu kinywa cha mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Nyuma yao kuna kabati na sinki zikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.